Mwanariadha kipofu wa Kenya Kimani, anashiriki katika michezo ya walemavu pamoja na wenzake. Anaongozwa na mwanariadha. Kimani alishinda medali ya fedha kwa mashindano iliyopita.